Mwanafunzi amevalia vipokea sauti vya masikio akihudhuria darasa la mtandaoni kutoka kwa kompyuta yake kubwa. Mwalimu anaonekana kwenye skrini akifundisha kwa kutumia ubao mweusi uliojaa fomula za hisabati. Mwanafunzi anaandika kwa bidii kwenye daftari lake akifuatilia masomo kwa makini.

Mwanamke ameketi kwenye kiti chekundu akitumia kompyuta yake ndogo huku mwanamke mwingine akionekana kwenye skrini kubwa ya kompyuta akiwafundisha wanafunzi. Vitu kama vile balbu ya mwanga, saa na kofia ya kuhitimu vimepangwa karibu na skrini vikionyesha mazingira ya kujifunza mtandaoni.

Mwanamke na mtoto wake wamekaa kwenye dawati la mbao wakijifunza, huku mwanamke huyu akimshika bega mtoto wake na kumsaidia kuandika kwenye kitabu kikubwa. Dawati limejaa vitabu vya shule, daftari na mmea mdogo kwenye sufuria ya manjano na taa ya meza nyeusi imeelekezwa kwenye vitabu.

Mwanaume amekaa kwenye kiti akijishughulisha na mambo yake kwenye kompyuta. Nyuma yake rafu ndefu ya mbao imejaa vitu mbalimbali vikiwemo vifurushi vya kahawa na vitabu vikionyesha mazingira ya kupendeza na ya kisasa ya kusomea. Viti vyeupe vilivyo na sehemu ya kukalia ya mbao vinazunguka meza vikiunda nafasi ya kazi yenye starehe.

Utekelezaji wa taratibu za kiteknolojia unaendelea na watu watatu wakishirikiana kwa karibu ofisini. Mtu mmoja anachapa kompyuta mpakato inayoonyesha ujumbe na alama ya vyema. Wengine wawili wamesimama nyuma wakijadili karatasi huku mwangaza wa samawati ukienea sehemu ya kushoto ya picha. Upande ya kulia, mandhari ya kidijitali yenye mistari ya samawati inatengeneza hisia ya kasi na data.

Kuna kompyuta mpakato kubwa iliyo wazi, skrini yake ikionyesha mandhari ya kusoma kidijitali, kwenye ufunguo na pembeni mwa kompyuta kuna mwanafunzi wadogo wakisoma vitabu mbalimbali, baadhi yao wamekaa juu ya rundo la vitabu wengine wameshika vitabu mikononi mwao. Skirini yao inapicha ya jiji ya elimu ikiwa na majengo ya maktaba, vitabu na wanafunzi wakishiriki katika shughuli za masomo.

Mwanamme ameketi mbele ya kompyuta yake akifanya mkutano wa mtandaoni. Amevaa vichwa vya sauti vyeupe ikionyesha umakini wake. Mikono yake imeinuliwa akielezea jambo kwa shauku. Uso wake unaonyesha umakini mkubwa akishikiri kikamilifu katika mjadiliano.

Msichana amelala kifudifudi akijishughulisha na kuandika. Mikono yake imeshika penseli kwa ustadi akielekeza macho yake kwenye daftari lililowazi. Karibu naye kuna mpira wa tenisi na kompyuta kibao iliyosimama wima, ikionyesha mazingira ya kujifunzia na kucheza. Chumba kinaonekana kuwa na mwanga mkali na nguo zilizotundikwa zinaonekana nyuma. Msichana anaonekana kujitolea kabisa kwenye kazi yake, akionyesha bidii na umakini katika masomo yake.

Ukumbi mkubwa wa michezo unaonyehsa viwanja vingi villivyopakwa mistari kwa ajili ya michezo mbalimbali kama vile mpira wa kikapu. Watazamaji wachache wamekaa kwenye viti vya rangi ya samawati, kijani na njano zilizopangwa kwenye jukwaa huku wachezaji wakifanya mazoezi uwanjani.

Chumba kinaonyesha kitanda cha gorofa cheusi upande wa kulia huku meza mbili za kusomea zikiwa zimeunganishwa kwenye kabati la mbao upande wa kushoto. Viti viwili vyeusi vimepangwa mbele ya kila meza na taa ndogo zimefungwa chini ya kabati zikitoa mwanga wa kutosha.

Ubao mkubwa mweusi unafunika sehemu kubwa ya ukuta wa samawati ikiwa imejaa namba na maandishi zinazoashiria masomo. Chini ya ubao, meza tupu imewekwa katikati ya chumba ikionyesha nafasi ya kujifunzia. Dari ya mbao ina mihimili inayoonekana ikiongeza hisia ya unyenyekevu na utulivu kwenye chumba cha madarasa.

Chumba cha darasa tupu kinaonyesha viti na meza za mbao zilizopangwa kwa safu. Baadhi zikiwa na nambari zilizochorwa. Ubao umechorwa mbele ya darasa huku ramani ya dunia ikining'inia ukutani karibu na mlango.

Mvulana mdogo anaogelea kwa kasi ndani ya bwawa la kuogelea. Amevaa kofia na miwani ya kuogelea akiwa amefungua mdomo. Maji yanaruka kwa nguvu huku akipita karibu na kamba za njia ya kuogelea.

Chumba kikubwa kina vitanda vya ghorofa vinne vilivyotengenezwa kwa mbao vikiwa na magodoro ya samawati yasiyo na shuka vikipangwa sambamba kuelekea mlango wa kijani kibichi wenye ishara ya kutoka. Sakafu ya rangi ya kijivu inatoa mwonekano safi huku kuta za rangi ya krimu zikifanya chumba kuonekana angavu na rahisi.

Chumba cha kulala chenye vitandaa vya ghorofa vya chuma vya rangi ya samawati kinatumika kama bweni na baadhi ya watu wamelala kwenye vitanda vya chini. Dirisha lina pazi la rangi ya krimu na kiyoyezi kimewekwa ukutani kuashira faraja na uwezekano wa chumba kutumika kama malazi.

Darasa hili safi lina meza nyingi za mbao na viti vyekundu vikiwa vimepangwa vizuri. Ubao mweusi mkubwa umewekwa ukutani mbele ukiwa tayari kwa matumizi. Dirisha lenye nondo za chuma lina ruhusu mwanga wa kutosha kuingia ndani likiangazia kila kona.

Chumba kidogo kina kitanda kimoja kilichopangwa vizuri kikionyesha utulivu. Televisheni ya zamani imewekwa kwenye rafu ndogo ikiwa na nyaya zinazoning'inia. Picha ya mtoto imetundikwa ukutani ikiongeza kugusa binafsi. Chuma cha pasi kimewekwa chini kikionyesha shughuli za kila siku.

Mhadhiri wanasimama mbele ya darasa akitoa maelezo kwa umakini. Wanafunzi wamekaa kwenye viti wakisikiliza kwa makini kila neno. Madirisha marefu yanaruhusu mwanga wa asili kuingia ukiangazia chumba chote. Mazingira ya kujifunzia yanaonekana tulivu na yanafaa kwa masomo mazito.

Chumba hiki cha kulala kina vitanda vingi vya ghorofa vilivyopangwa safu kwa safu vikisubiri wageni. Kila kitanda kina godoro lenye muundo wa maua likitokea faraja kwa wakaaji. Dirisha kubwa la mbao linaruhusu mwanga wa asili kuingia likiangazia chumba chote. Pazia lenye michoro ya majani limefunika dirisha likiongeza uzuri wa chumba.

Matakia wawili yenye mistari mieusi na mieupe yamewekwa kwenye kitanda cheupe safi, yakionyesha mazingira tulivu. Mwangaza mkali kutoka dirishani unamulika kitanda ukipendekeza chumba cha kulala chenye utulivu. hali hii inajenga hisia ya starehe.

Safu ndefu za rafu zimejaa vitabu vya aina mbalimbali katika maktaba ya zamani .Dirisha refu lenye madirisha madogo linatoa mwanga kwa asili huku watu kadhaa wakisoma mezani,.Mandhari inaashiria kituo cha maarifa.

Kundi kubwa la watu watu wakiwemo vijana na watu wazee wamesima mbele ya basi kubwa la samawati, wakipiga picha ya pamoja. Baadhi yao wanashikilia vikombe wakionyesha ushindi. Mtu moja ameketi kwenye kiti cha magurudumu mbele, akionyesha ushirikishwaji kamili.

Mwalimu anasimama kando ya mwanafunzi akimsaidia kutumia kompyuta. Wanafunzi wengine wamekaa kwenye meza zao wakifanya mazoezi ya tarakilishi. Kompyuta nyingi zimepangwa kwenye meza zikionyesha darasa la hema, ukuta mwekundu unaongeza rangi ndani ya chumba ukifanya ionekane hai.

Rafu ndefu zimejaa vitabu vya aina mbalimbali zikipangwa kwa mpangilio mzuri. Watu kadhaa wanatembea katikati ya rafu, wengine wakichagua vitabu na wengine wakisoma. Mwangaza wa kutosha kutoka kwenye taa za dari unamulika eneo zima ukisisitiza mazingira tulivu ya kujisomea.

Chumba kikubwa chenye sakafu nyekundu kimejaa kompyuta nyingi zilizopangwa kwenye meza ndefu zikifuatana na viti vyenye rangi nyekundu na njano. Sehemu ya mbele inaonyesha dawati lenye kompyuta mpakato iliyofungwa ikipendekeza matumizi ya kielimu au mafunzo.

Ukumbi mkubwa umejaa wanafunzi wakiwa wamekaa kwenye viti vya kuundwa, vilivyopangwa kwa safu. Wengine wamevalia sare za shule za rangi ya zambarau wakionyesha umakini wao, kwa mada inayojadiliwa. Jukwaa linaonekana kwa mbali huku mwanafunzi mmoja akismama akitoa mada akionyesha shughuli ya mkutano.

Maabara hii tupu ina meza za mbao zilizo pangwa kwa mistari zikisubiri wanafunzi. Rafu kubwa ya vitabu vimejaa kazi mbali mbali ikionyesha utajiri wa maarifa. Dirisha lenye nondo ya chuma lina ruhusu mwanga hafifu kuingia ndani ikiangazia chumba.

Wanafunzi wanne wakiwa wamevalia sare za shule na vitamba vya njano usoni. Wamesimama kwenye uwanja wa riadha wenye udongo na nyasi. Nyuma yao kuna kuta ndefu na miti mirefu huku lango wa mpira wa miguu likionekana upande wa kulia.

Kijana mlemavu ameketi kwenye kiti cha magurudumu akicheza kwa furaha na shanga za rangi nyingi na nyaya zilizopinda. Ana tabasamu pana usoni akionyesha furaha na umakini wake katika mchezo. Mkono wa mtu mzima unaonekana mbele ukiashiria usaidizi wakati wa kucheza.

Msichana mdogo mwenye nywele zenye mawimbi ameketi akiwa amefungua mdomo wake na kuashiria kwa mkono wake akionyesha mawasiliano ya kina. Yuko mkabala na mtu mwengine ambaye ameonyesha mkono wake pia akisisitiza mwingiliano wao. Sofa ya kijivu inaonekana nyuma ikitoa hisia ya mazingira tulivu na ya nyumbani.

Mwanaume mwenye miwani meusi ya jua ameketi kwenye benchi la bustani akishikilia simu ya mkononi na fimbo mbili ndefu zinazoashiria msaada wa macho. Anaongea kwenye simu huku akivaa vipokea sauti vya masikioni akionyesha mawasiliano ya vitendo. Nyuma yake, miti mikubwa na mandhari ya kijani hutoa mazingira tulivu na ya asili.

Mtoto mdogo mwenye nywele za dhahabu na macho ya samawati anaonekana akishangilia kwa mikono iliyoinuliwa akitazama kitu nje ya picha iliyo mbele yake na michoro ya kupendeza ya twiga na miti inayoonekana nyuma ikipamba ukuta .

Kijana mwenye tabasamu pana amekaa kwenye kiti cha magurudumu akicheza kwa furaha na kichezeo chenye shanga na waya zilizopinda. Nyuma yake kuna rafu za mbao zilizojazwa na vitu vya kuchezea vya rangi mbalimbali vikionyesha mazingira rafiki kwa watoto.

Mwanamke na mvulana wanatabasamu wakitanzamana ndani ya nyumba. Mvulana ameshikilia kifaa cha kutembelea chenye magurudumu ya rangi ya chungwa na fedha. Mwanamke amemshikilia mkono mvulana akimsaidia kusimama ili kuweza kutumia kile kifaa cha kutembelea.

Wanafunzi wawili wameketi darasani wakijifunza huku mwanamke akiguza maandishi ya braille kwa vidole vyake. Mwanaume anayeketi karibu na yeye anasikiliza kwa makini akionyesha ushirikiano. Wote wawili wamevaa sare za samawati wakipendekeza. Wapo shuleni na mazingira yanaonyesha umakini mkubwa wa kielimu.

Mama anafurahia muda na mtoto wake ambaye anaonekana kuwa na ulemavu na ameketi kwenye kiti cha magurudumu. Mama anatabasamu kwa furaha na kuelekeza kitu kwenye ukurasa akionyesha uhusiano imara na wa upendo. Juu ya meza kuna vifaa mbalimbali vya kufundishia na kuchezea ikiwemo rundo la pete la rangi na maumbo ya kujenga vinavyotumika katika shughuli za maendeleo. Hali hii inasisitiza umuhimu wa usaidizi wa walimu ukuaji wa moto.

Mwanamke anatabasamu kwa upole akiwa ameketi karibu na kijana aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu. Vitabu na penseli vimetawanyika mezani vikionyesha shughuli ya kujifunza. Ramani ya dunia imetundikwa ukutani ikionyesha mazingira ya elimu. Kijana anatazama mwanamke kwa tabasamu akionyesha furaha yao.

Wanawake Wawili wanazungumza kwa makini wakitazama karatasi zilizo shikiliwa mikononi. Mwanamke mmoja ana miwani mikubwa akionyesha umakini wake. Bodi nyeusi imeandikwa nyuma ikionyesha mikakati ya biashara. Watu wengine wanaonekana nyuma wakiongeza uhai kwenye mazingira.

Mwanamke anamsaidia kijana, mwenye ameketi kwenye kiti cha magurudumu, na wote wana, wakishirikiana kusoma kitabu kwenye meza. Mwanamke anatabasamu akionyesha kitu kwenye ukurasa, huku kijana akimtazama kwa makini. Meza imepambwa kwa vifaa vya elimu kama penseli, za rangi, na vitalu vya kuchezea. Mazingira angavu ya, na ya nyumbani, yanaonyesha mazingira rafiki ya kujifunzia na kusaidia maendeleo ya mtoto mlemavu.